Mhudumu wa afya anaweza kukagua kiti cha mgonjwa. Anaweza kuangalia kama kila kitu kiko sawa. Ni kama ni daktari wa meno anayetibu ugonjwa yote inayohusiana na meno. Hospitali hizi hupatikana sehemu nyingi nchini.

Mama ameleta mtoto wake mdogo ili aweze kupata chanjo cha polio. Mhudumu wa afya anaweza kufungua mdomo ya mtoto huyo na kumuweka chanjo hicho cha polio. Wahudumu wengine wakiangalia wakimsaidia mhudumu huyo mkuu. Mama huyo amefurahia kwa vile mtoto wake amepata matibabu bora.

Mkulima ameamua kunyunyizia dawa shamba lake la mahindi. Mkulima huyo amevaa barakoa ili kuzuia kemikali kali inayotoka kwenye dawa hiyo kumfikia, yeye asiwe ni wa wenye kupumua kemikali hizo. Anaweza kupewa miti yote ya mahindi dawa hilo.

Mwanaume mmoja anaonekana amekuja kwenye kituo cha afya ili apate chanjo. Amevaa barakoa na kofia. Mhudumu wa afya anaweza kumdunga chanjo kwenye mabega yake ili aweze kupata nafuu. Inaonekana apa ni pahali hospitalini ama wahudumu wa afya wamekuja kwake kumdunga hio sindano.

Daktari wanaonekana wako chumba cha upasuaji, wanamhudumia mgonjwa aliyekuja hosipitalini. Daktari ni wengi hapa, wengine wamevaa kitu kichwani, wengine wamevaa barakoa ni kama wanasomeshwa na daktari mkuu. Hawa wengine wako kuangalia, wakiuliza maswali.

Dawa hii inaonyeshwa iko juu ya meza imeandikwa GHUDATUN.Ni dawa ya tezi dume kupanuka, dawa hizi hutumika na wanaume ili tezi lao liweze kupanuka imeandikwa ni asili mia moja imetolewa shambani.

Mgonjwa inaonekana amekuja kutibiwa jino. Wadaktari wawili wanamtibu. Mmoja anamulikia mwingine, mwingine akiwa anaishughulikia jino la mgonjwa huyo. Hapa inaonekana ni hospitali ya meno. Madaktari hao, moja amevaa, wote wamevaa barakoa.

mtu amenyoosha mkono wake na kujiwekea kapusuli mbili. Ako tayari kuimeza dawa hizo. Dawa hii inaonekana ni ya kumpa nguvu mwilini ili aweze kuishi na maisha ya kukosa magonjwa mengi.

Hapa ni kwenye kituo cha afya, mhudumu wa afya anaweza kuchukua chanjo kwa sindano ama ni dawa ameweka kwa sindano tayari kumdunga mgonjwa ili aweze kupata nafuu. Mhudumu huyu anaweza kuvaa barakoa ili aweze kujizuia na mambukizi ya mgonjwa huyo.

Daktari anaangalia kitanda ya mgonjwa. Ni kama kitanda hiyo yanatayarishwa ili mgonjwa maalum akue mwenye kupelekwa hapo na kutibwa. Daktari anaangalia kama kila kitu kiko sawa kumtayarisha mgonjwa. Daktari anashika kitu ambako inakaa rangi ya samawati na kuna mashine nyuma yake.

Hapa inaonekana ni kituo cha afya watu wanakuja ili kudungwa chanjo inaonekana mama mmoja aliyevaa barakoa amekuja kudungwa chanjo cha mabega. Anadungwa na mhudumu aliyevaa pia barakoa na sare rasmi ya kidaktari.

Ajali imetokea barabarani. Gari mbili zimegongana moja yao ikiwa ni gari ya mafuta ya gari. Inaonekana imelipuka sana. Moshi ya nyeusi mingi sana inatoka kwenye ajali hio. Watu wamekuja kuangalia nini imetendeka ili kuwasaidia wale walio umia ndani ya hio ajali.

Hapa ni sehemu maalum iliyo wekwa ili wanakijiji waweze kupata maji ya kutumia nyumbani. Wanakijiji wawili wamekuja kuchota maji kwenye sehemu hii maalum na inaonekana wamebeba mtungi, ya lita ishirini. Wanaweza kuchota maji kuipeleka nyumbani.

Msichana mmoja inaonekana anajaribu kuzima moto. Moto hiyo sijui imewashwa na nani. Labda anajifundisha vile ya kuzima moto inapotokea. Kitu inapotokea moto mingi. Lakini ni kama anafunzwa na watu wenye kuzima moto. Hajui kuzima moto anafundishwa na watu.

Hapa ni kwenye kituo cha afya. Kuna daktari na kuna mgonjwa. Daktari ameshika mgonjwa mkono, na ameweka mashini kwenye mkono yake, ili kupima vile damu inapigwa na roho ama moyo. Mkono huu umewekwa kwa hewa ili ishikiliwe.

Mvua mingi imeweza kunyesha na kufurisha hii pahali kwa vile maji imejaa barabarani. Watu wanakazana kupita ila gari yao imesombwa na maji. Tuktuk mbili inaonekana inajaribu kupita ilihali bodaboda ingine pia inajaribu kupita kando yake.

Inaonekana wahudumu wa afya walikuja kijijini wakaleta wanakijiji ili wawaeleze kitu. Wanaonekana wamekaa kwenye mviringo wanaelezwa na huyo mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya ameshika kartasi akiisoma akiwaelekeza wote, wamekaa kwenye kiti wakimsikiliza kwa makini.

Mtoto mgonjwa ameletwa hospitalini. Kituo cha afya hicho daktari anaangalia mtoto na kujua anaugua na ugonjwa gani, anamshika mkono na kumsalimia. Daktari huyo anaonekana ni daktari hodari sana kwa vile anamwangalia na macho ili ajue anaugua wapi ili aweze kumtibu.

Kituo cha mganga. Mganga ni kama anafanya hapa kazi. Kuna mtu amekuja kumwagalia mganga. Kuna aina za vitu mganga anazitumia hapa kama pembe na mavitu zingine hazieleweki. Hii ni ushirikina, pia kuna kitu inakaa bibilia hapo.

Daktari anamhudumja mgonjwa aliyekuja kuangaliwa macho. Anamwangalia huku akitabasamu amevaa kofia, na amevaa glavu akishika. mweye kukuja hosipitali ameweka kichwa pahali fulani anangaliwa ili macho yake yaweze kuchunguzwa na kuangaliwa shida inaweza kuwa wapi.

Hapa inaonekana ni mashambani. Kuna choo mawili hapa. Moja ni bafu ingine ni choo, na kuna mamiti mingi. Inaonekana ni sehemu yenye milima milima. Sehemu nzuri ya kutumia, ya kupanda, ya kukaa vizuri, iko na hewa safi mno.

Mwanaume mgonjwa ameenda kwenye kituo cha afya, amekaa chini anaelezea shida zake kwenye mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya anaketi chini akiandika shida ya mgonjwa huyo ili kumpea matibabu inayomfaa ili aweze kupona.

Hii ni kitanda cha ambulensi ,kitanda hiki inatumika kuleta watu hosiptalini kutoka pahali walikuwa wagonjwa kama ajli ama nyumbani, kitanda hii imeweza kuweka kwenye gari na vifaa vingine vya hosiptali pia vimewekwa kwenye hii gari ili kuwezesha kusaidia mgonjwa akiwa mgonjwa sana anaposafirishwa.

Chanjo ya Rubella inaonekana imepangwa hapa iko tayari kudungwa kwa mgonjwa. Chanjo ya Rubella inaonekana kusaidia wale wenye uwezo wa kupata ugonjwa ya Surua. Wenye uwezo wa kupata ugonjwa wa Surua wanadungwa chanjo hichi.

Wafanyikazi wa hospitalini inaonekana wanapulizia dawa pahali fulani ili watu waweze kuepukana na magonjwa mbalimbali. Wako watano, mmoja anapulizia, uku wengine wamewangalia. Wote wamevaa sare rasmi ya kupulizia dawa. Wote wamevaa barakoa hili kemikali zisiwashike.

Hii ni chanjo cha homa ya manjano. Chanjo hii hudungwa watoto ili wasipewe wasikue wenye kupata homa ya manjano. Hii dawa imeandikwa isiwekwe karibu na mtoto anaweza kuikula ama anaweza kuiharibu. Inafaa kuwekwa mbali na watoto. Hii dawa inaitwa stamaril na ni chanjo ya ugonjwa ya homa ya manjano.

Inaonekana watu wamekuja kuchota maji kutumia gari ya mkono. Watu wamekuja pahali wakakusanya wakaeka magari ya mkono alafu wakachuku mitungi ya maji. Mitungi ya maji inaonekana imewekwa juu ya gari ya mkono. Inaonekana wamekuja kuchota maji sehemu fulani hawa watu.

Aliyekuwa waziri wa afya Mutahi Kagwe anaelekuwa anasimama akielezewa kitu na daktari, wote wanaonekana wamevaa barakoa, Daktari anashika simu na kwa ishara na mkono yake ili aweze kufahamika vizuri na waziri huyo.

Mhudumu wa afya anaweza kumshughulikia mtoto mchanga ni kama amezaliwa sahi. Mhudumu huyu mwanamke amevalia stedheskopu kwenye mabega yake. Anamshighulikia mtoto aliyezaliwa sahi, na kumavalisha nguo na kumuogesha.

Mzungu anaweza kuonyeshwa vile kijijini maji inakaa. Inaonekana ni huyu mzungu na familia yake wametoa pesa ili hii pahali ijengwe kituo cha maji. Mzungu anaonyeshwa vile pesa yake imetumika kusaidia watu kuwaletea watu maji waweze kuchota waweze kunufaika kupeleka maji kwao.

Inaonekana daktari huyu kwa utaratibu anatoa dawa kwenye mkebe akiiweka kwenye sindano uku amevaa barakoa na miwani. Kwa utaratibu anauangalia dawa huyu isikue ni mwenye kumwangika. Inaonekana watu wanapanga foleni kuja kudungwa sindano.

Wafanyikazi wawili wameshikana wanafanya kazi mzuri ya kusafisa mazingira. Wafanyikazi hao mmoja amesima upande mwingine mwingine amesimama upande huu mwingine wanashikanisha uchafu wanatoa kwenye barabara. Kazi hii ni mzuri kwa sababu inafanya mazingara yetu yawe safi.

Daktarai ameweza kuinua dawa juu na sindano anaidunga dawa hio ili aeke dawa kwenye sindano. Amevaa pete ni kama ako tayari kumdunga mgonjwa aliyekuja kituoni cha afya. Mgonjwa huyo atadungwa sindano hizi ili aweze kupata nafuu.

Hii ni dawa inayotumika sana sana kwa wagonjwa wanao shida ya akili au mashida ya kujiumiza. Hii dawa inafaa kutumiwa kwa yule aliyeandikiwa na daktari peke yake ni tembe inayotumika na wagonjwa wa akili.

Inaonekana mgonjwa anahudumiwa kwenye hosipitalini. Mgonjwa huyo inaonekana anaumwa na skio. Kifaa cha matibabu kimeekwa kwenye skio lake la kushoto ama kulia. Inaonekana mhudumu huyo anamtibu maskio.

NI kituo cha kuosea mikono. Watoto wawili wamekuja kuosha mikono ili waweze kuingia kuhudumiwa katika shule au katika hospitali, sanasana ni hospitali. Wanaosha mkono ili waweze kuingia. Ni sharti ili waweze kuingia.

Wanakijiji wamekuja kushuhudia kituo cha kuosha mkono likifunguliwa. Wanakijiji hao wanaosha mikono wakiangalia kamera. Wengine wamevaa barakoa mmoja tu ndo hajavaa barakoa. Kuna duka nyuma ya kituo hicho cha kuoshea mkono. Wanakijiji ni kama wanaenda dukani.

Njia inaonekana imefurika na maji ya mto au maji ya mvua. Mwenye boda boda inaonekana anakazana kupita kwenye maji hiyo. Mwingine akimsukuma. Wamebeba mitungi ya maziwa au mitungi ya maji. Wanaenda pahali sokoni lakini barabara yamejaa maji. Maji yanavuka barabara. Hakuna pahali ya mtu kupitia.

Mama anasimama akiwahutubia watu hapa ni kama ni mashambani. Wamama wamekaa kwa umakini wakimskiliza mhudumu huyu wa afya. Kama anawaelezea umuhimu wachanjo watoto wapewe chanjo kwa mapema.

Madaktari watatu wanamfanyia upasuaji mtu mmoja. Madaktari hao kwa umakini wanaelezeana kwa utaratibu wakimfanya upasuaji. Wote wamevaa barakoa na kizuizi ili wasije kumuambukiza huyu mgonjwa mambukizi ama wasije kujiambukiza mambukizi kutoka mgonjwa.

Mvua kubwa imenyesha ikafurisha jiji mzima. Magari yamekaa kwenye maji. Mvua hio inaonekana ilikuwa mingi sana. Magari yanapanga laini wanataka kutoka kwenye jiji hilo ama wanaenda nyumbani kwao kwa vile hapa mvua imejaa.

Ajali mbaya imetokea kwenye barabara. Lori mbili, moja ya mafuta na ingine imegogana, ya mafuta haijaanguka lakini io ingine imeanguka. Wenye kuzima moto wamekuja, wanajaribu kumwagilia gari ya mafuta maji ili isiweze kulipuka. Wanakijiji wanashuhudia wengine wakipiga picha.

Hii ni choo ya uma. Mtu akitaka kuingia choo na ako katikati ya jiji, anakuja hapa analipa shilingi ishirini ama shilingi kumi ,ili aweze kuingia choo. Choo hii sa zingine ya anakuwa safi ama sa zingine anakuwa chafu, lakini anapatikana katikati ya jiji.

Washonaji wanaoneka wanashona barakoa zinazotumika hospitalini na sehemu nyingine. Washonaji wawili wamekaa chini mmoja wao anashona barakoa ya colour ya samawati. Barakoa hizi hutumika wakati wakujikinga na mapua ama magonjwa mengine.

Dawa ya kulevya inaonyesha hapa inaonekana watu walishikwa wakitumia dawa za kulevya dawa hizo zimechukuliwa na wenye sheria .Maskari wa polisi wamekuja wanaonyesha ile dawa zilizoshikwa kwa dawa hizo zinaonekana ziko aina tatu ,aina tatu za hizo dawa zimeshikwa kwa watu wakitumia.

Daktari anamwangalia mgonjwa akimdunga sindano kwenye mabega. Anamwangalia huku mgonjwa ameeka mkono yake kwenye kifua. Ameeka barakoa chini lakini daktari ameeka barakoa vizuri ili asieze kupata magonjwa.

Daktari anaonekana anapulizia kitu kwa mgonjwa aliyekuja hospitalini. Daktari kwa ishara ya mkono anaonyesha mgonjwa huyo huku ameweka barakoa yake chini ya mdomo. Hajeeka kwa kitu ya kuonyesha kwa kichwa ameweka ili aweze kuona kwa giza.

Mama amemleta mtoto wake mchanga kwenye kituo cha afya, daktari huku amevaa barakoa na miwani. Anampea chanjo Kwa utaratibu kwenye mdomo la mtoto huyo. Mama pia amevaa barakoa, inaonekana anafurahia huku madaktari wengine wakipiga picha na kurekodi.

Wafugaji wa mifugo wanaweza kutoka kwa mzoga ya aliyekuwa ng'ombe ameafa kwa ajili ya ukosefu wa maji na ukosefu wa lishe. Wamechoka hawa watu kwa vile mfugo yao imekufa. Huko inaonekana kumekauka sana. Hata hakuna tone la maji ama hakuna hata mimea yoyote. Kuna miti moja imekauka.

Watu wanne wanaonekana kusimama nje ya pahali. Wasichana watatu na mvulana mmoja. Wanaangalia kituo cha kuoshea mkono. Wanaiangalia wakielezea mwenye hiyo pahali. Watu wakija hapa wanastahili kuosha mkono ili waweze kupata huduma ya hiyo pahali.

Hii ni chanjo ya magonjwa mbalimbali. Chanjo hizi kama ya ugonjwa wa misuli, hudungua watoto. Inaonesha boksi ya chanjo hii. Chanjo hii inasema watoto wanafai kudungwa dosi tano mara moja. Hii dawa ni dawa mzuri kwa vile inawezasaidia wa.....

Mvua inaonekana imenyesha mingi. Maji yameanza kuingia kwenye nyumba za watu. Watu wanaonekana wanajitahidi kamwe kutoka kwa hio nyumba, wengine wanaenda juu ya paa la nyumba. Inaonekana maji yalinyesha mingi, hadi mto ama maji ya mvua ikaja kwenye pahali watu wanaishi.

Mkulima inaonekana anapuliza dawa kwa mimea yake ya mahindi ama ya mchele. Ameweza kujifunika vizuri, amevaa barakoa na sare ya kupuliza ili kemikali zisimuingie nguo yake ama zisimuingie mwili wake kumdhuru. Hii kupuliza inasaidia kuwaua wadudu katika mimea.

Mapolisi wanashuhudia huku nyumba ikiangushwa na gari ya kuangusha. Gari hiyo inaonekana haliwachi kitu chochote. Ni kama hiyo nyumba ilikuwa karibu kuanguka, ikasemekana iangushwe ili watu wasife ndani yake. Kuna jumba lingine refu kando ya hiyo linaloangushwa.

Mkulima anamwagilia dawa shamba lake ili aweze kumaliza wadudu wote. Mkulima huyo amevaa sare na barakoa kuzuia kemikali zisije zikamdhuru ama kuingia mwilini mwake. Huyu mkulima anazimwagilia miti kwa anamwagilia dawa kwa kila miti.

Chanjo cha homa ya manjano inaonekana hapa. Chanjo hio inadungwa watu, watoto wadogo ama watu wazima wenye walioweza kupata, homa ya manjano. Chanjo hii huwa na faida mingi sana. Inatumika na watu wengi sana.

Wahudumu wa afya wamekuja kupulizia dawa sehemu fulani. Inaonekana sehemu hiyo imekuwa ni yenye kujaa na virusi vingi vinavyoathiri afya ya binadamu. Wahudumu hawa wanne wamekuja na gari lao ilil kunyunyuzia dawa sehemu hiyo.

Hapa ni kituo cha afya. Mtoto mdogo amelala kwenye kitanda. Mhudumu wa afya anaweza kumshughulikia mtoto huyo. Mhudumu huyu amevaa barakoa na miwani ili kumchunguza mtoto huyo ugonjwa yake na kumpa taratibu ya matibabu.

Daktari wa mifugo inaonekana amekuja shambani ili kuipa chanjo ng'ombe. Ng'ombe inaonekana amewekwa pahali na kifungiwa, chanjo linawekwa kwenye pua lake, daktari huyu amevaa vazi rasmi ya kufanya maambukizi isimshike, anaweza kukaa mbali na ng'ombe.

Kina mama wawili ama watatu wameweza kusimama kwa nyumba yao, imejaa maji. Wanakadiria hasara vile mvua imejaa na kuleta mafuriko mingi kwa nyumba yao. Inabidi wahame nyumba yao wakibeba makijiti kwenda kwenye maji hakuna.

Mhudumu amevaa sare rasmi ya kumzuia kupata maambukizi kutoka mgonjwa. Mhudumu huyu anaonekana ametoka kumhudumia mgonjwa . Amevaa glovu na barakoa hili, ili aweze kukaa mbali na maambukizi ya mgonjwa ambaye anamhudumia.

Daktari inaonekana anamwongelesha mgonjwa aliyekuja hospitalini atibiwe. Daktari huyo kwa ishara ya mkono anamwelekeza, mgonjwa ile anachotastahili kufanya. Mgonjwa kwa utaratibu anamwangalia na kwa umakini anamskiliza daktari wake ili aweze kupata taarifa.

Mhudumu wa afya anamdunga sindano mwenye aliyekuwa gavana wa Kajiado Olelenku. Amevaa sare ya ki Maasai na amevaa pia barakoa, pia mhudumu wa afya amevaa barakoa. Ni kama alikuwa anadungwa chanjo ama sindano kwenye mabega.

Chanjo inaonekana kuwa imewekwa hapo pamoja na sindano, na inakaa hapa ni kituo cha afya. Chanjo hichi kinatumika kutibu ugonjwa ya homa ya manjano. Aliyekuwa na homa ya manjano anastahiki kudungwa chanjo hiki ili kuweza kumwezesha kupata afya njema.

Waziri wa kilimo, Mutahi Kagwe na aliyekuwa waziri wa afya , inaonekana amekuja kuangalia vile watu wanapewa barakoa. Waziri huyo anapea watu waliokuwa na ukosefu wa barakoa ili waeze kujikinga na ugonjwa mingimingi, sana sana ugonjwa ya Covid iliyokuja duniani mwaka wa elfu mbili ishirini.

Mgonjwa amekuja hospitali ya meno. Inaonekana daktari wawili wanamshughulikia. Mmoja anammulikia mwingine, huku huyo mwingine akifanya kazi kwenye meno ya mgonjwa huyo. Wote wamevaa barakoa. Kwa ustaarabu na utaratibu wanamhudumia mgonjwa aliye ekewa nguo kwenye kifua yake, ili nguo yake isikuwe ni yenye kuchafuka.

Mama mwenye asili ya kisomali anasimama akistaajabu vile mifugo yake vilivyokufa. Inaonekana kuna mifugo vilivyokufa kutokana na njaa na ukosefu wa maji. Mama huyu anakaa amehuzunika sana kwa vile mifugo yake yamekufa mingi sana.

Hapa ni kituo cha afya ama watu wa hospitalini wamekita kambi hapo. Mama mmoja anonekana amekuja kudungwa sindano ama chanjo huku amevaa barakoa na kioo. Mhudumu wa afya anamdunga chanjo kwenye mabega ili aweze kupata nafuu.

Baba na mtoto wanavuka kuenda nyumbani ama wanavuka kuhepa nyumbani kwa ajili ya mvua, maji ya mvua yameweza kuingia kwenye nyumba zao. Wanahepa wakienda pahali ambapo maji haijafika. Maji ya mvua ni kama ilinyesha mingi sana ikafurika, ikafurisha hio nyumba za hawa watu.

Mama ameleta mtoto wake mchanga kwenye kituo cha afya. Anataka mtoto wake akue mwenye kudungwa chanjo mengi sana. Mama huyo anamshikilia mtoto wake daktari akitaka kumdunga kwenye bega chanjo hilo ili aweze kupata afya njema.

Mama anamleta mtoto wake mchanga kwenye kituo cha afya ili aweze kupewa chanjo. Daktari inaonekana amemfungua mdogo na kumpa chanjo kwenye mdomo wake, ni kama ni chanjo ya Polio. Daktari huyo amevaa miwani na mama huyo amevaa kofia. Wote hawajavaa barakoa.

Hii ni kambi ya wahudumu wa afya walioeka ili kupea watu chanjo. Inaonekana kuna msichana mmoja aliyekuja akakaa kwenye kiti. Mhudumu mmoja wa afya inaonekana anamdunga chanjo kwenye mabega. Inaonekana hii chanjo inazuia ambukizi lililotokea kwenye eneo hilo.

Baba huyo ameleta mtoto mchanga ili apate chanjo. Wazazi hao wamekaa wakiongoja mhudumi wa afya ampe chanjo mtoto huyu ili aweze kuwa na nafuu. Mtoto huyu inaonekana anachanjwa na mhudumu wa afya mwanamke.

Kituo cha maji, wanakijiji wanatumia kituo hiki kuchota maji na mitungi kupeleka kwao. Wanakuja kwa pamoja na mitungi zao ili waweze kuchota kupeleka maji kwao. Inaonekana kwao wako shida ya maji sana. Ile kwa maana wanakuja kwa pamoja sehemu mbali ili kuchota maji.

Mtengenezaji wa kifaa ya kuingia naYo choo ama kifaa cha choo anaonyesha alichotengeneza kwenye onyesho. Anaonekana kutumia -- kutumia kifaa cha kusafisha choo. Anaonesha watu wanaonekana ni wakubwa wanao uwezo wa kununua bidhaa hicho.

Mgonjwa amekuja hospitali hili, ili aweze kutibiwa sikio lake. Ni kama sikio lake linauma. Huku daktari anamuangalia sikio kwa utarati-i-i-ibu. Huku ameeka barakoa yake chini na anaangalia na miwani kwa utaratibu ili ajue shida inaweza kuwa wapi.

Hapa ni maabala ya kiafya. Daktari amemaliza kuchukua damu ili kujua mtu anaumwa na anaweza kuipima hapo. Maabala haya yanatumika na madaktariwa ili kujua mtu anaumwa nini haswa inasumbua mgonjwa huyo.

Unyunyizi wa dawa unaonekana unafanyika hapa. Mtu amevaa barakoa na sare rasmi ya kunyunyizia dawa yenye sumu. Dawa hiyo inaonekana inawekwa kwa kila pahali. Inaonekana ni pahali watu wanaishi ama watu wanakaa. Mtu huyo hataki hiyo sumu imshike kwa maana amevaa sare ya kujizuia nayo.

Watu wamekuja kuangalia mafuriko yalivyo haribu barabara ya kukuja Garissa. Wanakijiji wamekuja kuangalia vile mvua hio kali imeweza kupita na barabara na kukata barabara katikati, hata hakuna gari inaeza pita saa hii.

Kituo cha kliniki kilichofunguliwa pahali ambako, mhudumu wa afya anampea mtoto mdogo chanjo. Chanjo kinaonekana kupewa katika mdomo. Mhudumu huyo wa afya aliyeketi kando yake ni mama mjamzito aliyefungua, mtoto wake anapewa chanjo.

Wodi mpya ya hospitali imeweza kufunguliwa. Vitanda mingi za wagonjwa kulalia vimeweza kupangwa vizuri kwenye laini moja. Mbele yao kuna TV. Wagonjwa wanaweza sarehe na kuangalia TV ili waweze kupata nafuu haraka kwa kuwa hawatakua na stress mingi.

Hiki ni kifaa ambacho machanjo zinawekwa ili zisiweze kuharibika. Chanjo mingi zimewekwa hapa ili zikae kwa muda mrefu, bila kukuwa vibaya. Chanjo kama ya ugonjwa ya manjano inawekwa hapo, chanjo ya misuli inawekwa hapo, ama chanjo ya polio inawekwa hapo.

Wahudumu wawili wa afya wanashirikiana ili kumhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Mhudumu mmoja anaweza kushughulikia meno ya mgonjwa huyo. Huyo mwingine anamsaidia ili aweze kuona kwenye nyuma ya jino. Mhudumu huyu ni kama ni wa huduma wa afya ya jino.

Mhudumu wa afya anazunguka katika kila kijiji akiwaelezea wanakijiji umuhimu wa chanjo, ama anawaelezea vile watakapo pata chanjo. Wanakijiji wanakaa wametulia wanamskiliza mhudumu huyu mwanamke ili awape elimu.

Kituo cha uchawi. Makao ya wachawi yanakaa hivi. Washirikina ambao hawaamini Mungu kabisa, wanaweza kuwa na vifaa vyenye, vyenye kushtua sana kama vila sanamu ya mtu ambaye hajulikani, na vitu zingine ambazo hazina maana.

Mama ameleta mtoto wake mchanga hosipitalini ili aweze kupewa chanjo cha Polio. Daktari inaonekana anamfungua mdomo mtoto huyo na kumwekea dawa ya Polio. Dawa hiyo inapewa watoto wachanga waliyo na miaka mitano na kuendelea chini. Watoto hao wanaweza kupewa chanjo ili kuwasaidia wasikuwe wagonjwa wakiwa wakubwa.

Daktari inaonekana ameweza kuchukuwa sindano na kuingiza kwenye mkebe hii. Mkebe hii ni kama iko na chanjo, chanjo hii daktari anaiweka kwenye sindano, tayari kumdunga mgonjwa. Daktari huyu amevaa glavu ali asiwe mwenye kusambaza magonjwa kwa mgonjwa.

Mhudumu wa afya anazunguka kwenye jamii akidunga watu chanjo. Mama inaonekana amekaa kwenye kiti kwenye boma lake. Mhudumu huyu amekuja, anamdunga chanjo kwenye mabega. Chanjo hii inaonekana ni ya kuzuia magonjwa yanayo sambaa.

Hii no posta inayouza kazi ya waganga. Mganga huyu ameweka posta hii akisema kuwa anatibu maneno mengi ikiwemo, kama unataka mapenzi, kama unataka kuwa na kuvutia watu. Ni mganga sugu sana, anaitwa Dr. Galazinga, ameeka nambari yake ya rununu hapo.

Inaonekana mkulima ana jaribu yake yote ya kufukuza hao wadudu wanakuja kwa shamba yake kwa uwingi. Wadudu hao wanaleta ukame kwa vile wanamaliza kila kitu, majani yote hawabakishi hata moja. Mkulima huyu anazungukazunguka akizifukuza ili zitoke kwenye ardhi lake zisimalize mimea zake.

Hii ni kifaa maalum ya watu wakalenjin wanaitumia kuweka maziwa hayo ya murusik. Maziwa hayo ni makali sana zinatumika na watu asili ya Kikalenjin, hao ndio wanaopenda vitu hivyo. Maana vitu wanayoyeka maziwa hayo ni vitu kama haya yako kwenye hii picha.

Mto inapita kwa kasi sana penye nyumba ya mavibanda. Nyumba zingine zimeporomoka zikaingia mtoni. Nyumba za ghorofa ilhali imesimama. Wanakijiji hawa wanaonekana wamesubuliwa sana na mafuriko kwa ajili maji ya mvua inapita karibu sana na nyumba zao.

Mama mkongwe inaonekana amekuja hospitalini kutibiwa, wanasikio. Hiyo siku lilikuwa siku ya kusikia duniani. Makadaktari wanachunguza sikio lake ili kujua ana tatizo gani na kama anaweza kusikia vizuri. Hio siku aliweza kupata faida mingi vile alipoenda kituo cha afya.

Hapa ni hosipitalini, watu wamama wajawazito wanakuja wanahudumiwa. Wale waliozaa wanahudumiwa, watoto wachanga wanaweza kuvalishwa na kuhudumiwa. Mama inaonekana ndo anataka kujaa, daktari anamuuliza maswali ali aweze kumlaza ,kumzalisha. Watu hawa wanaonekana kwenye kustareheka kwa maana kuna televisheni mbele wanaweza kuangalia wakijifungua.

Huyu ni mhudumu wa afya anayezunguka kijijini kwa nyumba ya kila mtu ili aweze kupata watoto wachanga awadunge chanjo. Chanjo hio inasaidia watoto. Mhudumu huyu anafanya kazi mzuri, kwa kuwa anazunguka kila pahali, anahudumia mama mmoja aliyekaa kwenye kiti, anashika mtoto wake mchanga.

Mgonjwa inaonekana amekuja katika kituo cha afya anaweza kuhudumiwa jino lake linalouma. Daktari amemlaza kwenye kiti huku anaangalia meno yake. Amevaa barakoa daktari huyo. Anaweza kumtibu meno kwa umaridadi.

Daktari wamekita kambi hapa, wanaweza kuwashughulikia wale wasioweza kufika hospitalini kupea watoto wao chanjo. Inaonekana mama mmoja amejikaza akakuja hadi hapa, ili mtoto wake mchanga aweze kupata chanjo arudi nyumbani akiwa sawa. Wahudumu hao wameeka kambi pahali watu wanaweza kuja.

Chanjo ya rubela inaonekana hapa. Watoto wachanga wanaweza kupewa hii ili wasiwe wenye kupata ugonjwa kadhaa. Ugonjwa kama kisonono cha tezi, surua, hio inaweza kupata mtoto kwa vile hana nguvu mingi. Sasa anaekewa hii dawa ili asipate ugonjwa hio.

Hapa ni kwenye kituo cha afya wa daktari wawili wanamshughulikia mgonjwa aliye lala kwenye kiti. Mgonjwa hiyo inaonekana alikuwa anaugua jino. Daktari wa jino anamuangalia ili aweze kumtibu jino. Daktari mmoja anamsaidia daktari mwingine ili aweze kuona kwenye mwisho wa meno ili aweze kutiba huyo mgonjwa.

Mwanamke anaonekana amekuja pahali ya watu kudungwa chanjo. Amejikaza kudungwa chanjo ili aweze kupata nafuu, amevaa barakoa. Mhudumu wa afya pia ni mwanamke mwenzake aliyevaa barakoa na kwa utaratibu anamdunga chanjo kwenye bega.

Mtoto mdogo inaonekana amekuja kwenye kituo cha afya anaweza kuangaliwa na mhuduma wa afya ili aweze kupewa chango, chanjo kwenye mabega. Anaweza kufurahia sana kwa vile amepata matibabu mazuri. Daktari anamwangalia akimchekesha, ili aweze kufurahia.

Mwanaume mmoja ameweza kukaa kenye kiti na kuangalia wahudumu wa afya. Wahudumu wa afya naye wamekaa mbali kidogo na mgonjwa huyo. Wanampima kiwango cha joto cha mwili ya huyo mwanaume. Mwanaume huyo inaonekana amekuwa mgonjwa amekuja hosipitalini, anachunguzwa kiwango cha joto cha mwili yake.

Wazima moto wanapigana kuzima moto hiyo inayoonekana kusambaa kwa haraka sana. Nyasi hayo yamekauka inayofanya moto yasambaae haraka. Wazima moto lakini wanajitahidi kadri ya wawezavyo ili waweze kuzima moto huyu usiwe ni wenye kusambaa na kuumiza watu.

Mtoto mchanga ameshikwa na wahudumu wa afya wawili. Mmoja anamdunga sindano kwenye mkono wake. Inaonekana mtoto huyu ni mgonjwa, anashikwa na wahudumu anadungwa sindano. Inaonekana ni dawa inayofaa kumtibu mtoto huyo. Mtoto huyo anaonekana akilia.

Inaonekana mvua mingi ilinyesha ikafurika sana kwa vile magari yanaweza kufumikwa. Watu wanataka kwenda nyumbani kuhepa hii mvua kwa vile wanaskuma bodaboda yao kutoa kwa maji. Maji haya inaonekana yamealeta hasara mingi.

Mama mkongwe amekuja kundugwa sindano sehemu penye sehemu ya hospitalini. Mama huyu anadungwa chajo kwenye mabega akiwa na mwenye anamdunga ni mhudumu wa afya na anaonekana pia ni mwanamke mwenza ke ana mdunga chajo.

Meza imewezwa kupangwa madawa mingi juu yake. Dawa zingine ni za tembe, zingine ni za capsule , dawa zingine ziko ndani ya mkebe. Inaonekana ni dawa ya ugonjwa sugu kwa vile dawa hizo sijawahi kuona, inakaa dawa ina metamta.

Kijana mmoja anakaa ameinua mkono akiangalia vile nyumba ilivyo poromoka chini. Ameshangaa kijana huyo, vile nyumba iliyojengwa imeanguka puuh!, yote chini. Anashangaa nini iliweza kufanyika hadi jumba likaanguka na watu wakaumia.

Mgonjwa amekuja kwenye kituo cha afya. Daktari akamlalisha kwenye kiti na kuanza kushughulikia meno yake. Daktari huyo amevaa barakoa, ni daktari hodari sana kwa vile anaweza kusaidiwa na msaidizi wake. Anangalia jino linavyouma na anavyojirekebisha yeye ndo anajua.

Mwanamke anaweza kumwonyesha mtoto vile ya kuosha mkono kwenye kituo cha kuoga mkono. Mtoto huyo amevaa barakoa pamoja na mama huyo. Mtoto anawekewa sabuni kwenye mkono na mama huyo ili aweze kunawa mkono vizuri sana.

Hapa inaonyesha barabara inayopita mji. Barabara hii inaonekana maji imejaa kando zake. Maji hii ni kama ni mto iliyo karibu nayo imefurika. Maji hii imejaa sana sana, ikiendelea kunyesha barabara hii litabebwa ama litafunikwa na maji.

Hii ni dawa inayotumika na wagonjwa walio na damu kidogo ama walio na shida ya damu. Wanameza dawa hii ili kupata damu mingi na waweze kuwa na nguvu. Wagonjwa hawa wanastahili kumeza hii ili kupata nafuu kutokana na ukosefu wa damu mingi mwilini.

Hii ni chanjo inaonyeshwa hapa. Kando yake kuna sindano na kuna mkebe kidogo yenye dawa. Chanjo hii inasema ni ya kupa watoto wenye miezi kumi na mbili kuendelea juu. Chanjo hili ni chanjo watoto wanadungwa wanapofikisha mwaka huo.

Watu watatu wanaweza kupanda tanki kuu ili kutengeneza tanki ama kuieka tanki. Watu watatu wanaonekana kukuwa huko juu mmoja wao akipanda kuwasaidia wale wawili walioko juu. Tanki hii hutumika kueneza maji shambani ama nyumbani.

Watoto wadogo wameweza kuja kuongeleshwa na mwalimu mgeni, na mwalimu huyu amekuja na makadi mingi kuonesha watoto kuwafundisha mambo ya hospitalini. Anaweza kuinua karatasi moja kuonesha ile wanataka kufundishwa. Mwalimu huyu inaonekana anajua kufundisha watoto, kwa vile watoto wote wanauliza kwa makini.

Huyu ni mfanyikazi anayepuliza dawa kwa wenye kijiji. Anaipuliza kando ya barabara na kwa barabara ili maambukizi yote yawe yenye kukufa. Hataki magonjwa yaenee kijijini. Anapulizia dawa kila sehemu, ili dawa ifikie kila pahali.

Inaonekana mwanamke ameweka sodo mingi pamoja. Sodo hizi hutumika na wanawake wanapokuwa kwenye hedhi zao. Mwanamke huyu amezishikanisha ili ape watu ama anazitumia yeye mwenyewe. sodo hutumika sanasana na wanawake wanaotoa damu muda wao ukifika.

Hapa inaonekana ni hospitali ya gereza. Kwa vile wagonjwa wamevaa sare ya kigereza. Ni wagonjwa lakini ni kama wameletwa hospitalini wakitolewa magerezani. Kuna tenki ya oksijeni hapo. Wagonjwa mmoja amelala, mwingine amekaa kwenye kiti akishika kichwa yake. Ni kama anaumwa sana. Kuna geti imefungwa hapo.

Haya ni matembe yanayotumika kwenye kushiriki ngono. Kama mtu anataka kushiriki kwenye ngono, anaweza kumeza hii ili awezi kustahimili hadi anapomaliza kushiriki kwenye kitendo chake. Ina inatumika na wale wasio na nguvu ya kufanya kitendo la ngono sana kwa vile wawezi hawana nguvu kabisa.

Inaonekana mama ako hospitalini amelala kwenye kitanda. Amejifungua mtoto. Anafurahia sana. Mtoto huyo ni kama amejifungua muda karibu sana. Kwa vile anakaa mchanga sana, amevalishwa nguo na kufunikwa.

Mhudumu wa afya anamhudumia mgonjwa aliye kuja kwenye ofisi lake. Inaonekana mgonjwa huyo anaumwa na jino. Mhudumu huyo anaweza kumfanyia operesheni ya jino ili kumng'oa ama kurekebisha jino linalomuuma mgonjwa huyo.

Hapa ni hospitalini madaktari ni watatu wanoshugulikia mgonjwa ambaye amelala kitini. Inaonekana hawa ni waauguzi wa daktari wa meno. Wanamsughulikia mgonjwa anaye umwa na meno ili apate nafuu ili aweze kutafuna vizuri.

Kituo cha afya cha watoto ama wajawazitoa wanaojifungua. Watotot wachanga wengi wanaonekana wamezaliwa leo, wanashughulikiwa na wahudumu wawili wa afya. Wahudumu hao wanawake wanaweza kuangalia kama watoto wako sawa vizuri, wanapewa chakula na wanaweza valishwa nguo.

Daktari inaonekana ako kwenye maabara, anapima damu ama vile vitu mgonjwa alichukuliwa ili ugonjwa wake iweze kujulikana. Daktari kwa utaratibu amevaa miwani anaweza kuangalia na kufanya maelekezo mzuri kujua ni ugonjwa gani na vipi itatibiwa.

Duka la dawa wanatangaza dawa yao na wanatangaza dawa iliyotengenezwa na mbegu ya tikitiki maji. Dawa hii inaonekana kusaidia sana. Wanasema ununue saa hii inapatikana kwenye nchi ya Tanzania na ndani na nje ye nchi ya Tanzania.

Mgonjwa amekuja hospitali ya meno. Ni kama mgonjwa huyo alikuwa anaumwa na meno. Daktari wa meno kwa utaratibu anamchunguza meno, huku amevaa barakoa na miwani. Kuna daktari kando yake pia anaangalia kwa umbali. Mgonjwa huyo anatibiwa meno arudi nyumbani akiwa sawa.

Mgonjwa amekuja hosipitalini kwa vile ameumwa na jino. Daktari wawili wakakuja kumuangali jino lake. Mmoja anasaidia daktari mkuu, daktari mkuu anaweza kushughulikia meno yake na kuirekebisha. Hapa inaonekana ni Kituo cha hosipitali cha meno kwa vile hao madaktari wanashughulikia meno yake na hao madaktari wawili wamevaa barakoa.

Vidoge vya kapsuli ya chuma CHELATE inaweza kumsaidia mgonjwa aliyena kuchoka haraka na anaweza kupata damu. Anapata damu kupitia tembe hizi. Ni mgonjwa ambaye anachoka haraka ama hana damu ndo anapewa hizi dawa.

Watu wamekuja kuangalia adhari ya mvua kuu iliyonyesha. Inaonekana barabara ili pitwa, ilipitwa na maji. Maji iliharibu barabara ikawa watu hawawezi pita tena. Watu wengi wamekuja kushuhudia tukio hilo. Inaonekana wanakijiji wote walishangazwa na tukio hilo.

Mhudumu wa afya ameweza kushika chanjo na sindano, chanjo hiyo ni kama ni ya kudunga mgonjwa ako tayari kwa vile amevaa glovu, Daktari huyu ni daktari hodari anayeweza kujikinga kwa maambukizi kwa kuvaa glovu anataka kudunga mgonjwa aliye hapo ni kama.

Wakina mama wamepanga laini na wakakuja kwenye kituo cha afya. Wamekuja na watoto wao ili wenye kuwa ni kudungwa sindano ya chanjo. Mama mmoja ameleta mtoto wake mchanga ili aweze kudungwa chanjo. Mama huyo amemshika mtoto wake ilhali mhudumu anamdunga.

Hapa ni kituo cha afya inaonekana chanjo inaweza kutumika na kuwekwa pahsli. Inaonesha tahadhari ya chanjo hiyo. Chanjo hiyo inaweza kutumika. Chanjo cha Rubella inaweza kutumika kutibu magonjwa ya measles . Inaonekana chanjo hiyo ishatumika tayari kwa vile kibuyu hiko hakina kitu.

Chanjo inaonekana imewekwa kwenye meza. Chanjo hichi ni chanjo cha homa ya manjano. Inaonekana imewekwa hapo iko tayari kutumika kudunga watu. Chanjo hicho inatumika kwa wenye uwezo wa kupata ugonjwa ya homa ya manjano.

Hii inaonyesha kuwa mtaro imeweza kupita maji mengi imeweza kufirika. Hata matope yamejaa juu ya mtaro. Wanakijiji wamekuja kwa wingi umati yao, wamekuja kuangalia ile barabara imeweza kuharibika, ni kama mvua ya gharika ilinyesha huko.

Hapa ni duka la dawa la kienyeji. Kuna bodi inayoonyesha ugonjwa yote na matiba zake. Duka hili lina aina kadhaa ya matiba ya ugonjwa mingi sana. Kuna zingine kwenye chupa na kuna zingine ziko kando. Hapa ni duka uzuri ya kutafuta dawa ya kila aina.